Huyu ni mwanamke anaonekana kuangalia kwenye skrini ya talakilishi uku akibovya tarakilishi hilo. Kando yake kuna mwanaume aliyeshikilia simu kuashiria anapiga akiongea na watu fulani.

Huyu ni mwanamke aliyeketi ndani ya treni karibu na dirisha kubwa. Amevalia jaketi au koti la rangi ya kijani na anaonekana akiandika au akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo iliyo mbele yake kwenye meza. Dirishani kuna mandhari ya nje inayoonekana labda mashamba au miti ikionyesha kuwa treni inasafiri. Mwanamke huyu amebeba begi la mgongo karibu naye.

Huyu ni mwanaume mweusi akiwa ameketi mbele ya kompyuta kubwa ya mezani. Anaonekana akishiriki katika mkutano wa video kwani skrini ya kompyuta inaonyesha picha za watu wengi tofauti kila mmoja akiwa kwenye dirisha lake. Mwanaume huyu amevalia shati la mikono mirefu na anaonekana akiwa makini kwenye mkutano huo. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga hafifu na kuwa na vifaa vingine vya kompyuta mezani.

Huu ni mtu anayeonekana ameketi mbele ya kompyuta ndogo, anaonekana akishiriki katika mkutano wa video kwenye skrini ya kompyuta inayoonyesha watu kadhaa tofauti, kila mmoja akiwa kwenye dirisha lake. Mwanaume huyu amevalia shati ya bluu inayoonekana kwa makini, anaoonekena kwa makini, huku mkono wake mmoja ukiwa umenyooka, kama anaeleza kitu fulani.

Hawa ni watu wawili mwanamke na mtoto wakiume wakiwa wameketi pamoja na kutumia kopyuta dogo, wote wawili wamevaa headphone kuashiria wanaweza kuwa wakisikiliza kitu au wakiangalia vidio. Mwanamke amevalia nguo za jeans na anaywele zilizo vunwa anaoenekana akiegemea kichwa chake karibu na mtoto akionyesha ukaribu.

Hii ni mikono ya mtu inayoonekana kufanya kazi kwenye kompyuta dogo katika mazingira yenye mwanga hafifu ,mikono inaonekana ikiandika kwenye kibodi na kutumia kipanya, juu ya kompyuta kuna picha za michoro au alama za programu zinazohelea hewani zikionyesha dhana za teknolojia ya mawasiliano ya kidijitali au usalama wa mtandaoni.

Hili ni ikoni linalowakilisha elimu ya mtandaoni, ina kompyuta ya mezani yenye skrini, inayoonyesha karatasi ya waraka, au kishale cha panya kikiashiria kitufe cha click kwenye kona ya juu, kulia, ya skrini. Kuna ikoni nyingine yenye alama tatu za checkmark kuashiria kukamilika, au kufaulu kwa kazi.

Hili ni bango la tangazo la jukwaa la kujifunza kwa njia ya mtandao. Bango lina mandhari ya rangi ya zambarau na samawati, na lina picha za michoro linaohusiana na elimu kama vile kompyuta ndogo, vitabu na kofia ya kuhitimu. Maandishi makubwa yanayosomeka E-Learning Platform na pia kuna maandishi mengine madogo yanayoonekana kuwa yanahusu vipengele vya huduma vinavyotolewa na jukwaa hilo.

Huyu ni msichana aliyekaa kwenye kiti huku akiangalia kwenye skrini ya tarakilishi. Anaonekana kutumia kusoma. Mbele yake kando mnaonekana vitabu zilizowekwa kwenye meza.

Hawa ni wasichana wawili waliokaa chini. Kando yao mna mkoba uliowekwa chini. Wasichana hawa wana nywele refu. Mbele yao mna kompyuta iliyowekwa.

Huyu ni mwanamke mwenye nywele refu anonekana kutabasamu kwenye uso wake. Amevaa miwani na ameshika kalamu akiandika kwenye kitabu huku akiangalia kwenye skrini ya kompyuta yake.

Mtu anashikilia kompyuta kibao kwa mikono miwili. Skrini ya kompyuta kibao inaonyesha maneno e learning pamoja na ikona, ikoni za programu au huduma za kujifunzia mitandaoni.

Huyu ni mama anayemfunza mtoto wake kusoma. Mama huyu anaandika vitu tofauti tofauti kwenye kitabu ya mtoto vilivyo kwenye meza. Mtoto huyu.

Huyu ni mwanaume aliyeketi chini akiangalia kompyuta yake. Katika skrini inaonyesha mwanamume mwingine anayesoma michoro fulani. Kando ya kompyuta hili mnaonekana kikombe kilichowekwa kahawa. Kikombe hiki na kompuyta zimo juu ya meza.

Huyu ni mwanadada aliyeshika kijikaratasi na kalamu anayeonekana kusoma. Mwanamke huyu ako na nywele refu inayopendeza. Pia shati lake ni la mikono mirefu lenye rangi jeupe.

Hawa ni wanawake wawili walioketi kwenye ngazi. Wanawake hawa wanaonekana kushikilia kompyuta zao wanazotumia kufanya utafiti.

Huyu ni mwanamke, mwanamke huyu amevalia rinda lenye rangi nyeusi ameshikilia tarakilishi anayoibofya.

Huyu ni mwanaume aliyevalia vikakoni. Anaonekana kuskiza huku akiangalia kwenye skrini la kompyuta yake. Amekaa kwenye room iliyonyamaza huku akikikalia kwenye skrini wanadada walioonekana hapo.

Hawa ni watu wawili. Watu hawa wanaonekana kuangalia kwenye tarakilishi. Tarakilishi hili linaonyesha dashbodi yenye takwimu. Takwimu hizi zinaonekana kuwa na idadi ya namba tofauti tofauti. Chini ya meza hili mnaonekana kuwekwa kwa kitabu pia.

Hawa ni wamama waliokaa kwenye viti uku wakijifunika buibui kwenye vichwa na miili zao. Wanawake hawa wanaonekana kuwa na tabasamu nyusoni zao. Wameshikilia kompyuta kwa mikono yao wakiangalia kwenye skrini.

Hawa ni wanadada wanafunzi watatu waliovalia sare. Wanadada hawa wana furaha na tabasamu nyusoni zao. Mmoja wao aliye kati ameshikilia tarakilishi huku wengine wakimwonyesha kitu fulani kwenye skrini.

Hili ni kompyuta kibao iliyoshikiliwa kwenye mikono, kwenye skrini ya kompyuta kibao hii mnaonekana picha mbalimbali. Kando yake kuna simu iliyowekwa hapo kwenye meza.

Huyu ni mzee aliyeketi kwenye kiti na msichana akaimama kando yake. Mzee huyu anaonekana kushikilia kibao cha kidigitali, pia amevalia miwani inayopendeza.

Huyu ni mwanadada akiyevalia vipokeasauti vya maskio. Mwanadada huyu anaonekana anatabasamu usoni mwake huku akiangalia skrini la kompyuta lililo mbele yake.

Hawa ni wanafunzi wawili, wanafunzi hawa kwa nyuso zao waaonekana kuwa wanatabasamu. Mbele yao mmoja ameshikilia chombo cha kidigitali aina ya rununu.

Huu ni ukumbi. Kuna vitu vingi vilivyopangwa kwa safu na ngazi vikielekea kwenye jukwaa au skrini iliyo mbele. Taa za juu zinatoa mwangaza hafifu zikionyesha sehemu ya viti na ukuta wa nyuma wa jukwaa. Rangi ya buluu na manjano zinaonekana kwenye ukuta zikiongeza mvuto wa kisanii.

Humu ni ndani ya maktaba au chumba cha kusomea. Kuna meza nyingi za mbao na viti vyeusi vilivyopangwa kwa safu, zikielekeza kwenye nafasi ya kibinafsi za kusomea. Kuta za nyumba hizo zinaonekana kuwa na rafu ya vitabu, ingawa vitabu havionekani wazi wazi. Dari ina taa ya umeme zilizopangwa vizuri zikitoa mwanga wa kutosha.

Hawa ni wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani wakati wa mchezo. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya rangi ya machungwa na kaptura nyeusi, akiwa na mpira miguuni mwake. Mchezaji mwingine amevalia jezi ya rangi ya buluu au njano anaonekana akimkimbilia mchezaji wa machungwa, labda akijaribu kumnya ng'anya mpira au kumzuia.

Humu ni ndani mwa kanisa, mbele mwa ukuta mnaonekana msalaba uliowekwa hapo, na kuna madhabahu ilioko mbele. Pia kuna, maua yaliyowekwa hapo mbele. Nyuma yake kuna, viti vya washirika vilivyopangwa vizuri.

Humu ni ndani mwa darasa. Inaonekana wanafunzi waliotulia kwenye viti zao huku mbele yao kukiwa na meza waliyoweka vitabu vyao. Mbele yao mna mwalimu anayeonekana kuwaeleza huku wakimskiliza kwa makini.

Hiki ni chumba cha kulala. Ndani mwake mna kitanda kilichotandikwa blanketi ya rangi ya kijani. Juu yake mna neti inayozuia mbu. Kando yake kuna kabati ya mbao.

Chumba hiki ni cha maabara ya kompyuta. Ndani mwake mna viti mingi na meza mingi vya kusomea na kufanya mazoezi ya kompyuta. Juu ya chumba hiki, kuna dari ya rangi jeupe.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu zilizosokotwa, amesimama ndani ya maktaba. Amevaa shati jeupe na suruali jeusi, aliye egemea ngazi ndogo ya chuma na anaonekana akichunguza na kusoma kitu kwenye simu yake ya mkono.

Hiki ni chumba cha kulala, ndani mwake mnaonekana kitanda cha chuma chenye pahali pa juu pa kuwekwa godoro na pahali pa chini. Kwa vitanda hivyo kumewekwa godoro lililotandikwa blanketi.

Humu ni ndani mwa darasa, inaonekana na wanafunzi waliokalia kwenye viti vyao na dawati mbele yao. Wanafunzi hawa wanasoma vitabu vyao, nyuma yao ni mwalimu aliyevalia koti.

Hawa ni wasomi waliokaa kwenye viti na meza mbele yao. Wanaonekana kuwa na vitabu na kalamu wanazotumia kuandika maelezo wanayoambiwa. Wanaonekana kuangalia mbele.

Humu ni ndani mwa chumba cha malazi. Mnaonekana kuwa na vitanda viwili vilivyojengwa kwa kutumia mbao. Vitanda hivi vimeekwa godoro mpya bado zilizokwenye makaratasi zao.

Hiki ni chumba cha kulala. Ndani mwa chumba hiki kuna vitanda vitatu vyenye shuka zilizokunjwa na kutandikwa vizuri kwenye vitanda hivi. Pia mna kiti moja kilichoko karibu na dirisha iliyofunguliwa.

Hawa ni wanadada na mwanamume mmoja walioketi kwenye meza moja. Wanaonekana kusoma vitabu tofauti tofauti. Humu ni kwenye maktaba. Kando yao mna vitabu vilivyowekwa kwa ustadi fulani.

Hili ni sebule, sebuleni humu mnaonekana kabati na kando yake kuna meza na kiti iliyowekwa hapo. Chini pia mnaonekana mkoba ulioanguka hapo, dirisha zake zimefungwa.

Kitanda hiki kinavutia. Kinaonekana kufunikwa na blanketi iliyo na rangi ya maridadi. Pia kando yake mna kabati zilizowekwa hapo. Chini yake pia mnapendeza na ukuta wake ni wa rangi ya kijani.

Hiki ni chumba cha kulala. Ndani mwa chumba hiki mna vitanda vitatu ambavyo vikona vya juu na vya chini. Milango ya nyumba hii inaonekana kuwa mikubwa.

Hiki ni kitanda. Juu ya kitanda hiki mna godoro iliyofunikwa blanketi ya rangi nyeupe, pia juu yake mna mito mbili za rangi nyeupe. Kando yake mna ukuta wa rangi nyeupe pia.

Hili ni darasa. Darasa hili linaonekana kuwa na meza na dawati za wanafunzi . Mbele ya darasa hili kuna ubao wa rangi ya kijani. Kando ya darasa hili mna chati za kusomea.

Chumba hiki ni cha malazi. Ndani mwake mna kitanda chenye pahali pa juu na pa chini pa kulala. Kumeekwa godoro katika pahali pa juu na pahali pa chini huku zikifunikwa blanketi. Kando yake mna kiti kilichotengenezwa na meza yake. Dirisha la chumba hiki limefungwa.

Haya ni maabra ya kompyuta. Maabara haya yanaonekana kuwa na kompyuta mingi tofautitofauti. Kompyuta hizi zimewekwa kwenye meza inayotumika na wanafunzi kufanya mazoezi na kusomea.

Hawa ni vijana wanaotumia tarakilishi. Vijana hawa wameketi kwenye viti huku tarakilishi zao zikiwa mezani. Wanaonekana kuangalia kwenye skrini za tarakilishi hizo.

Hiki ni chumba cha watoto cha kulala. Ndani mwa chumba hiki mna vitanda viwili na vifaa vya kuchezea kama vile midoli na pia mna viti na meza za kusomwa.

Hiki ni chumba cha malazi ndani mwa chumba hiki mna vitanda vya chuma vyenye godoro. Vitanda hivi vina viwango viwili vya kulala kitanda ya chini na kitanda ya juu.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa raga. Wachezaji hawa waaonekana kucheza huko mmoja wao anaonekana akishikilia mpira wa raga. Kando yao kuna mashabiki wanaoshangilia timu zao.

Hili ni darasa la kufunzia wanafunzi wachanga. Darasa hili linaonekana kuwa na vichoro ya kielimu. Ndani yake kuna viti meza na ubao wa kufunzia wanafunzi hawa.

Hawa ni wanafunzi walio kwenye ukumbi. Wanafunzi hawa wanaonekana kuangalia mbele. Wamevaa sare tofauti tofauti kuashiria kuna shule mbalimbali. Wamekalia kwenye viti zilizopangwa kwa utaratibu.

Hiki ni kidimbwi chenye maji ya kuogelea. Mbele yake mnaonekana waogeleaji waliojitupa kwenye kidimbwi hili, kwa ajili ya kushindana. Kando yao mna mashabiki wanao washangilia.

Chumba hiki ni mahabara ya kompyuta. Ndani ya chumba hiki mna komyuta za rangi ya nyeusi zilizopangwa ndani zinazotumika na wanafunzi kufanyia mazoezi na utafiti wao wa kielimu.

Hili ni jumba la kulala. Ndani mwa jumba hili mna vitanda viwili. kitanda kimoja kimegawanyishwa mara mbili cha juu na cha chini. Dirisha la nyumba hili limefunguliwa.

Hiki ni chumba cha kulala. Ndani mwa chumba hiki mna kitanda kilichotandikwa blanketi. Kando pia kuna kiti cha plastiki kilichowekwa kando na meza.

Huyu ni kijana jinsia ya kiume aliyekaa katikati ya makataba kwenye cochi lenye rangi jeupe anaonekana ameshikilia kitabu anachokisoma. Amevaa trouser ya rangi nyeusi na viatu venye rangi nyeusi na chini yake nyeupe.

Hawa ni watoto wawili wanaoonekana kwenye maabara. Watoto hawa wako kando ya fundi wa maabara. Wanaonekana kufanya jaribio ya kemikali, kemikali zilizo na rangi tofauti tofauti.

Hawa ni wanaume wawili na wanadada waliokaa mbele. Wanaume hawa na wanadada wanaonekana kuwa na vijikaratasi mbele yao zilizowekwa kwenye meza. Nyuma yao kuna shuka iliofungwa juu.

Hawa ni wamama na wanaume wanaonekana kuwa na tabasamu. Wamama hawa wanaonekana kujifunga kanga moja kwenye kiuno na ingine wakibebea kwenye mabega yao. Juu ya jumba hili mna puto zenye rangi maridadi.

Huyu ni fundi wa mahabara. Anaonekana kushikilia kemikali za aina mbalimbali. Fundi huyu anaonekana kufanya majaribio tofautitofauti na kemikali hizo zilizoko kwenye meza yake.

Hawa ni wanafunzi walio kwenye darasa. Wanafunzi hawa wanaonekana wanatabasamu wakingoja mtihani. Kando yao mna walimu walioshika vijikaratasi vyeupe kuashiria ni mtihani.

Hawa ni wanafunzi walioketi chini ya nyasi yenye rangi ya kijani. Wanafunzi hawa wanaonekana kuvalia shati yenye mikono refu ya rangi nyeupe na sketi ya rangi nyeusi. Pia soksi zao ziko na rangi nyeupe.

Huu ni mtoto mdogo anayeonekana akiwa ameketi kwenye meza, na akichora, au akiandika. Anaonekana mwenye umri wa shule ya chekechea, au shule ya msingi. Mbele yake kuna karatasi, penseli za rangi, na vifaa vingine vya shule. Anaonekana akishika penseli ya rangi ya machungwa, na ana tabasamu usoni akionyesha utulivu, na umakini kwenye kazi yake. Nyuma yake kuna sofa, ikionyesha kuwa yuko ndani ya nyumba, au chumba chenye mazingira ya kujifunzia.

Hawa ni watoto wawili wadogo wanaocheza. Mtoto mmoja anaonekana akiwa ameketi na anashika kitu, wakati mtoto mwingine aliyevalia sweta yenye mchirizi, anamtazama huku akishughulika na viatu vyake vilivyo karibu naye.

Hawa ni wanaume wawili wanaoonekana kuangaliana. Kwenye nyuso zao mnaonekana tabasamu. Mbele yao kuna kompyuta dogo iliyowekwa kwenye meza. Kompyuta hili linaonekana wote kuuweka mikono yao juu yake.

Huyu ni mtoto anayeonekana kuwa na wa umri wa shule ya msingi akiwa ameketi kimetengenezwa mahususi kwa ajili ya mahitaji yake. Mtoto huyo ana tabasamu kubwa na anaonekana mwenye furaha akishikilia kitu au akicheza kwa vitu vidogo vilivyo mbele yake kwenye meza. Nyuma yake upande wa kulia anaonekana mtoto mwingine mdogo ambaye haonekani vizuri akiwa ameketi kwenye meza pia.

Huu ni mwanamume aliyeketi kwenye meza, amevaa hedi za masikioni, na anaangalia kompyuta ya mezani. Anaonekana akisoma au kujifunza, kwani kuna kitabu au daftari wazi mbele yake. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha, unaotoka kwenye dirisha lililo nyuma yake, inaashiria mazingira ya kujifunzia, au ya kazi inayohitaji umakini.

Huyu ni mwanamke anayeonekana kuangalia mbele na mikono yake kuweka kwenye meza. Anaonekana kuwa na nywele refu na amevaa shati yenye mikono mirefu ya rangi nyekundu na madoadoa meusi. Pia anaonekana kuwa amevalia kiti ya mbao.

Huyu ni mwanamke mweusi ambaye anaonekana kuwa mwalimu na kumsaidia mtoto mchana mweupe. Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana akifurahia shughuli anayoifanya ambayo inawezakuwa uchoraji au Sanaa. Kwani kuna brashi na ya rangi mbele yao, mwanamke huyu anamwangalia mtoto kwa upendo na tabasamu akionyesha uhusiano mzuri kati yao.

Huyu ni mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mwanaume ambaye anaonekana kama baba yake wote wanaonekana kuwa na tabasamu kwenye nyuso zao ,mtoto huyu amevalia nguo ya juu yenye rangi nyeusi na ya ndani yenye rangi ya buluu mwanaume huyu anaonekana kuwa na nywele refu.

Hawa ni wanafuzi walio kwenye darasa. Mbele yao mnaonekana meza walioekelea vitabu na mikoba yao. Wote wanaonekana kuangalia mbele. Nyuma yao kuna ukuta ulio jengwa kwa mawe na kuna taa inayowaka.

Hawa ni watoto wachanga wanaonekana kusoma na kuandika kwenye vitabu zao. Wasichana hawa wako na nywele refu na wameshukwa. Wako kwenye chumba maalum cha kusomea kilichojaa vitabu mbalimbali.

Hawa ni wanawake. Wanaonekana kuwa na nywele refu. Mmoja wao amevalia miwani kwenye macho yake. Wanaonekana kuwa na tabasamu kwenye nyuso zao. Mbele yao mna kalamu na nyuma yao mna ubao wa rangi nyeupe.

Hawa ni watu wanne walio kwenye maktaba. Watatu wao ni wa kike na mmoja wa kiume aliyeshikilia kompyuta na kuangalia kwenye skrini yake. Wengine wanaonekana kuandika.

Huyu ni mtoto na mama yake. Mtoto huyu anaonekana kushikiliwa kwenye mdomo wake na mama kutumia vidole huku akifungua kinywa chake Mama anaonekana kuwa na saa la mkono.

Mtoto huyu mchanga amevaa vipokea sauti vya kichwaani kwenye masikio yake. Anaonekana kusikiza kitu fulani. Kando yake mna kabati iliyotengenezwa kwenye ukuta. Pia kando kabisa nyuma yake, kuna runinga.

Huyu ni mama na mtoto. Mama anaonekana kushikilia, kompyuta na mkono wake wa kushoto. Mtoto anaangalia kwenye skrini la kompyuta. Wote wanaonekana kuwa, na nywele refu.

Huyu ni mzazi aliyeshikilia kitabu. Watoto wanaonekana kuangalia kitabu hicho kuashiria anawafunza. Wanaonekana kuwa na tabasamu nyusoni mwao.

Mtoto huyu ameshikilia kitabu anachokisoma. Anaonekana na tabasamu usoni mwake. Ameeka kitabu hiki juu ya meza. Amekalia kiti cha mbao.

Huyu ni kijana aliyeketi kwenye kiti. Kijana huyu anaonekana kutumia kifaa chake cha braille kusomea. Kifaa cha braille kinatumika na watu wasio na uwezo wa kuona.

Hawa ni wanafunzi walio kwenye darasa, wanafunzi hawa wanaonekana kuandika kwenye vitabu zao. Mwanafunzi aliye mbele anaonekana kukalia kiti chake cha magurudumu kuashiria hana uwezo wa kutembea.

Hawa ni watoto wachanga. Watoto hawa wanaonekana kucheza mchezo wenye furaha. Wawili wao wameinua mikono yao juu huku wengine wakitabasamu. Mbele yao mna mwalimu ayewafunza.

Huyu ni mwanamume aliyeshika vitabu viwili. Amevalia saa katika mkono wake. Pia amebeba mkoba. Kando yake kuna viti vilivyopangwa kwa ustadi maarufu.

Huyu ni mwanamume aliyepanda kwenye kiti cha magurudumu. Inaashiria mwanamume huyu hana uwezo wa kutembea. Anatumia kiti hiki kukaa kwa hali yake ya kutembea. Karibu naye kuna meza, kuna viti, kuna kabati.

Hili ni bwawa la kuogelea. Ndani ya bwawa hili kunaonekana wanawake wawili wanaofurahia wakiogelea. Maji ya bwawa hili yanaonekana kuwa na rangi ya blue .

Huyu ni mama aliye kando ya mwanawe. Mama huyu anaonekana na tabasamu huku akishikilia kidevu chake. Mama huyu kwa mkono wake wa kushoto ameshikilia alama ya dola.

Huyu ni kijana mwenye umri mdogo mwenye ulemavu wa mkono. Kijana huyu anaonekana kubofya kipanya chake cha tarakilishi kutumia guu lake la kulia.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wa jinsia ya kike wanaonekana kuwasililiana kutumia ishara ya mikono na nyuso, wanatumia vidole katika mawasililiano yao.

Huyu ni mama aliyeketi na mtoto wake. Mama huyu anaonekana kumfundisha mtoto wake kuchora. Mtoto huyu anatumia kalamu mbalimbali zenye rangi tofauti tofauti za kuchora.

Hawa ni wanafunzi walio kwenye darasa. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa na tabasamu, wamebeba mikoba yao kwenye migongo wakiwa kando ya mwalimu wao. Mbele yao kuna mwanafunzi aliyekaa kwenye dawati lake akisoma.

Huyu ni kijana anayeandika, anatumia kalamu yenye rangi ya kijani kuandika kwenye kitabu yake. Anasoma kwenye kompyuta yake ambayo ndio anatumia kundika kitabu yake.

Hawa ni wanawake wawili walio mbele na wanaume wawili walio nyuma. Kando yao mna ubao. Wanawake hawa wanaonekana kusoma kitu fulani kwenye kitabu kilicho shikwa na mwanamke mmoja aliyevalia miwani na saa.

Humu ni darasani. Mnaonekana kuwa na wanafunzi wengi. Miongoni mwa wanafaunzi hawa wanaonekana kuandika. Aliye karibu hana uwezo wa kuandika kwa sababu hana mkono. Anatumia mguu wake kwa kuandika.

Hawa ni watu wawili mwanaume na mwanamke. Watu hawa wanaoekana kuongea kutumia lugha ya ishara. Mbele mwao mnaonekana kuwa kwa tarakilishi inayoonyesha kuwa wanasoma nayo.